Wanawake wawili wamekaa katika chumba kimoja, huku wakiangaliana kuzungumza jambo fulani. Mmoja amevalia kofia ilhali mwingine hajavalia. Katika hiyo chumba kuna viti.